Ni safu ya magari yaliyokuwa yameegeshwa yakiangalia upande mmoja ,magari yote yanaonekana kuwa ni ya kisasa na yameegeshwa vizuri kwenye eneo la maegesho gari la mbele ni jeupe likifuatiwa na magari mengine ya rangi tofauti

Ni mahali penye soko au kwenye kunauzwa mitumba, kuna watu wanaonekana wakitembea, kuna nguo zenye zimetapakaa chini na zingine zilizotundikwa juu.

NI maegesho iliyojaa magari mengi ambayo yamepangwa kwa safu ndefu na yanaonakana kwa ya aina na rangi tofauti hii inaashiria kuwa eneo hilo lina shuguli mingi na pia picha hii inaonekana kuwa imepigwa kutoka juu ikitoa mtazamo mpana wa eneo lote la maegesho.

Ni ni mkono wa mtu ukiwa umelala juu ya noti za pesa za Kenya ya shilingi mia mbili. Pia kuna rundo la sarafu pembeni. Inaonekana mtu huyo anaesabu au anashika pesa taslimu. Pembeni pia kuna kidude cha kijani kibichi kinachoonekana.

Ni jumba la kisasa, inaonekana kuwa kama jumba la biashara au duka kubwa, lenye madirisha makubwa ya kioo na muundo wa chuma. Kuna magari yaliyoegeshwa mbele ya jengo hilo, yakiwemo magari madogo yenye rangi tofauti kama vile nyeupe na nyekundu.

Ni gari dogo la abiria lenye nembo na nambari za simu au ujumbe mifupi ya sms loan . Inaonekana kuwa ni gari la kampuni au taasisi fulani. Nyuma ya gari hiyo kuna miti na magari mengine yaliyoegeshwa.

Ni skrini ya kompyuta inayoonyesha ukurasa wa kuingia katika programu inayoitwa kopokopo. Upande wake wa kushoto kuna sehemu ya kuingiza barua pepe inaonyeshwa kama janesau@gmail.com na neno siri. Upande wake wa kulia kuna picha ya mwanamke aliyevalia miwani akitazama simu.

Hili ni jengo la biashara linaloitwa money general shop na mango tomato dairy milk. Liko na milango mitatu na madirisha mawili, mlango moja umefungwa. Kando ya mlango moja ameegemea mwanaume.

Ni rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Bidhaa zinaonekana kuwa za vyakula au vinywaji na kuna bango mbili yenye chapa ya royo na picha za ngombe na maziwa zinauzwa hapo.

Rundo la ndizi mbichi na ndizi mbiu iliyotundikwa juu chini yake kuna rundo la tomato inaonekana kuwa kibanda cha mboga au kwenye soko.

Ni umati mkubwa wa watu, wakiwa katika eneo linaonekana kuwa soko. Wengine wamebeba mizigo na wengine wamekaa chini. Mazingira yanaonyesha yenye shughuli nyingi au msongamano wa watu.

Ni gari aina ya Toyota Landcruiser sehemu yake ya nyuma. Gari hii lina rangi nyeusi na leseni yake ya Kenya lenye herufi KDK.